NI mwanamke Asiya Suluhu Mohammed akiwa ameketi kwenye kiti na kutabasamu amevaa suti ya michezo ya rangi ya nyekundu na nyeusi na miguu yake miwili ni ya bandia. Viumbe vya kutembelea imeegemezw kwenye kiti chake na kutokana na habari ya binafsi chini, inaashiria kuwa Asiya Suluhu NI mwanariadha wa Kenya ya michezo ya walemavu.

Ni wanariadha wanne wa Kenya ,ambao ni wanaume , wakiadhimisha au wakijiandaa kwa mashindano ya riadha . Kutokana na nembo ya Rio ,mwaka wa 2016 , inaonekana katika baadhi ya nguo zao . Inaweza kuwa picha hii ilichukuliwa wakati wa michezo ya olimpiki ya Rio ,mwaka wa 2016, au michezo ya walemavu ya Rio , mwaka 2016.

Ni jumba ndogo lililopambwa kwa uchoraji wa ukutani yenye mada ya Safina ya Nuhu. Na pia kuna njia iliyotengwa .

Ni sehemu ya jengo lenye mtindo wa kiafrika au kitropiki labda shule, ofisi au makazi. Jengo hilo lina ukuta za rangi za manchano iliyokolea zilizojengwa kwa mawe ya katwa au yaliyochongwa vizuri. Paa lina vigae vya rangi ya udongo na Kuna paa la ziada juu ya yake lenye madirisha madogo labda kwa ajili ya kuingiza mwangaza au hewa. Kuna milango miwili ya mbao.

Ni wanariadha wawili wa Kenya mwanaume na mwanamke wakishika bendera ya Kenya wakionekana kusherehekea mfano baada ya mashindano ya riadha . Chini ya picha kuna maelezo kuhusu wanariadha , mwanariadha mwanamke Nancy Chelangat Koech mwanaume amevaa fulana ya rangi ya chungwa na kijani yenye maandishi Kenya na kaptura nyeusi . Ameshika bendera ya Kenya kwa mikono miwili akionyesha furaha.

Ni wanariadha wawili mwanaume na mwanamke wakikimbia pamoja mwenye wimbo wa riadha, inaonekana ni mashindano ya riadha ya para Olympiki kutokana na baadhi ya viashiria . Mwanariadha mwanamke amevalia vazi la riadha la rangi ya bendera ya Kenya ,kijani, nyeupe, nyeusi na nyekundu . Na amevaa kitambaa cha kufunika macho.

Mwanamke Hellen Wawira anaonekana akiwa ameketi kwenye benchi ya mazoezi ya kunyanyua vyuma ameweka mkono wa kushoto juu ya mguu wake na anatoa ishara ya kuinua mkono nyuma yake kuna kifaa cha kunyanyua vyuma, na vyuma vya mazoezi.

Mipango jeupe lenye maandishi ya kijani anaosomeka nikinukuu fire assembly point na mshale mwekundu unaoelekeza kulia. Bango hili limewekwa karibu na tanki kubwa la maji na limelala kwenye nyasi na ardhi kuashiria kuwa ni mahali salama pa kukusanyika wakati wa dharura ya moto.

Ni wachezaji wa soka wa Kenya ambao ni wanariadha wenye ulemavu wakifanya mazoezi au wakicheza kwenye uwanja wa soka. Kuna wachezaji watatu wakuu mbele wote wakiwa wamevalia jezi nyekundu vyenye maneno Kenya kifuani na kaptura za kijani pamoja na soksi zenye rangi ya bendera ya Kenya. Wote wanatumia mipira ya magongo kutembea uwanjani.

Ni jalada la kitabu cha shule ambacho kinaonekena kuwa kimetumika sana na kuzeeka jalada linaonyesha jina la mwandishi juu kabisa chini yake kwa herufi kubwa pameandikwa niki nukuu Junior English 2 kitabu kinaonekana kimechakaa sana jalada lina uchafu mwingi madoa na kingo zake zimechanuka au kuchambuka.

Ni safu ya madawati na viti vya shule yaliyopangwa ndani ya chumba cha darasa. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vidogo vya rangi ya kahawia na madoa meusi aina ya sakafu inayopatikana mara nyingi shuleni au majengo ya umma. Nyuma kuna ukuta mweupe na bodi ndefu ya darasani.

Ni ukurasa kutoka kwa kitabu cha mazoezi ya hisabati kwa watoto wadogo labda wa shule ya msingi au chekechea kutokana na uwepo wa picha za wanyama na mazoezi rahisi ya kujumlisha na kutoa, juu ya ukurasa kuna vichwa vya masomo lesoni ishirini na lesoni ishirini na moja ikionyesha kuwa haya ni masomo yanayofuatana pia naona kuna picha ya viwavi, kuna ...tatu za mazoezi ya hisabati.

Ni mwanamke mwanariadha aneyeonekana kuwa mlemavu akiwa kwenye boti ya michezo ya kupiga makasia kwenye maji huku kiti chake cha magurudumu kikiwa karibu naye mandhari inaashiria eneo lenye mikoko na mwanamke mweusi anaye onekana mchanga au wa umri wa kati na nywele fupi zilizo nyooka na amevaa kofia mpya ya mchezo.

NI mwanamke mwanariadha mwenye ulemavu akishiriki mchezo wa kurusha mkuki. Mwanamke huyu ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu cha michezo, amevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi. Anaonekana akijiandaa kurusha mkuki mrefu wa rangi ya manjano na nyeusi akiwa ameunyanyua juu. Sura yake inaonyesha umakini na azma.

Ni kabati au rafu yenye sehemu nyingi ndogo zilizo undead kwa mbao nyepesi zinazo fanana na kabati ya kuifadhia vitu binafsi au faili.

Ni jalada la kitabu cha masomo ya kifaranza ambalo lina picha ya watoto watatu wakiruka kamba. Kuna maandisho yaliyowekwa kwenye jalada hilo yakiwa yameandikwa kwenye kifaranza, nikitafsiri kwa kiswahili yanasema mfano wa nakala isiyokuwa ya kuuzwa. Hii inamaanisha kuwa ni sampuli ambayo haipaswi kuuzwa.

Ni jengo la gorofa labda shule, chuo kikuu au jengo la makazi likiwa ngazi za nje na korido zilizounganisha gorofa mbalimbali ,jengo linaonekana kuwa na ukuta wa rangi ya kahawia au machungwa na nguzo kubwa zinazoshikilia gorofa ,ngazi zinazo panda juu zimejengwa kwa mtindo wa wazi zikiwa na ngazi zenye rangi nyekudu iliyokolea vishikio vyeusi vya chuma.

Kuna kompyuta mbili kwenye dawati, labda katika darasa la kumpyuta, maktaba au ofisi. Kuna skrini mbili za kompyuta nyeusi na kibodi mbili zinazolingana. Kipanya kimoja kinaonekana upande wa kulia. Skrini zote zimezima au zinaonyesha rangi nyeusi. Vifaa vimepangwa kwenye dawati refu nyeupe. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijani kibichi unaonyesha baadhi ya alama au uharibifu mdogo.

Ni wanariadha wawili wa baiskeli ambao ni wanaume, wakiendesha baiskeli maalum ya watu wawili. Wamevalia sare zinazofanana zenye rangi ya bendera ya Kenya ambayo ni nyeusi, nyekundu, na kijani. Wanaonekana kama wako katika mashindano au mazoezi ya timu ya Kenya ya baiskeli.

Ni ukurasa kutoka kitabu cha kiswahili hasa sehemu ya sarufi. Kichwa cha somo ni sarufi matumizi ya hiki na hivi. Kuna picha mbili za juu na mbili za chini zinazoonyesha matumizi ya maneno haya. Chini ya ukurasa kuna maandishi yanayoonyesha kuwa kitabu hiki kimeidhinishwa na KICD toleo la mwaka wa elfu mbili na kumi na nane, na hii ni nambari ya ukurasa wa mia moja na sabini.

Ni sehemu ya darasa la shule ya msingi au chekechea ambapo kuna vifaa vya kujifunza kujifunzia vilivyobandikwa kwenye ukuta na ubao mweupe. Katikati ya picha kuna ubao mweupe uliobandikwa masomo ya lugha hususan kuhusu herufi K . Juu na kushoto wa ubao kuna mabango mengine yaliyobandikwa kwenye ukuta yakiwa maudhui ya elimu.

Ni kundi la wanariadha wakiwemo wanawake na wanaume wakiwa wamesimama pamoja. Wote wamevalia jateti zenye rangi ya bendera ya Kenya ambayo ni nyekundu, kijani na nyeusi. Katikati ya kundi wanashikilia mfano wa hundi kubwa lililoandikwa nikinukuu, shilingi milioni tano za Kenya. Lipa kamati ya kitaifa ya olimpiki kwa walemavu ya Kenya.

Ni sehemu ya chumba chenye rafu mbili za kuhifhadhi vitu na sakafu yenye miundo ya video , rafu ya kushoto ni ndogo inayoonekana kuwa na sehemu mbili ,kwenye sehemu ya chini kuna chupa ya chuma au chombo kingine chenye rangi ya fedha, rafu ya kulia ni ndefu zaidi ina sehemu tano inaonekana kuwa imetengenezwa kwa mbao au meza inayofanana.

Inaonyesha mlango wa mbao na bango lililobandikwa katikati yake . Mlango unaonekana kuwa imara ukitengenezwa kwa mbao yenye rangi ya kahawia iliyokolea na una paneli ya mraba zilizochongwa ndani yake zikiupa mwonekano wa kuvutia . Bango la nikinukuu no exit for students nikimaliza nukuu katikati ya mlango kuna bango jeupe la karatasi lililobandikwa likiwa na maandishi meusi yanayosomeka.

Kuna bango la uzinduzi au ufunguzi wa kituo cha kusikia kinachohusiana na watoto viziwi nchini Kenya. Kwenye ukuta kuna nembo na jina kubwa linalosomeka "KSDC". Ina muundo wa sikio na alama za sauti, ikiashiria huduma zinazohusiana na kusikia na viziwi.

NI kituo cha kompyuta kilichowekwa kwenye dawati kinachoonekana kutumika kwa madhumuni ya kielimu. Kuna kifuatiliaji cha kompyuta chenye chapa ya dell ambacho kimepandikwa kwenye karatasi ya manjano yenye ujumbe kituo cha intaneti iliyo Kwa madhumuni ya kielimu. Kwa upande wa kushoto kuna sehemu ya kiti na koti lenye rangi ya nyeusi limetundikwa.

Ni mwanariadha Asia Sururu akifanya mazoezi ya kuendesha mtumbi au mashua kwenye mto . Ni mwanamke anaonekana mchangamfu na mwenye tabasamu sana akionyesha ishara ya amani au ushindi kwa vidole kwa vidole viwili . Amevalia vazi la michezo la rangi nyeusi kwenye michirizi mieupe na amevaa miwani ya jua kichwani . Nywele zake zimefungwa vizuri.

Nirundo la vitabu vya shule, kitabu kilicho juu, kinaonekana kuwa cha somo la nikinukuu Computer Science cha darasa la saba. Kando yake kuna rundo jingine la vitabu, vinavyoelekea kuwa vya aina moja. Pia kuna faili za manjano nyuma ya vitabu hivyo.

Ni rundo la karatasi za rangi tofauti zilizokunjwa au zilizoviringishwa vikiwa zimehifadhiwa wima katika chombo kikubwa au begi, kuna idadi kubwa ya karatasi za rangi mbalimbali ikiwemo pinki, buluu nyepesi, manjano na rangi nyingine laini zimeviringishwa kuwa mrija zikiashiria labda ni karatasi za kuchora, karatasi za ufundi au karatasi za kutengeneza mabango .

Ni wanamasumbwi wawili wakifanya mazoezi ndani ya ukumbi wa mazoezi ya ndondi . Mwanamsumbwi wa kwanza amevaa fulana nyekundu yenye mistari mieupe na blu suruali ya blu na viatu vya michezo vya rangi ya kijivu . Ana mikono miwili imefungwa kwenye nikinukuu punching bag kubwa nyeusi na nyeupe ikionyesha kama anaisukuma na kuishikilia , ana glavu za ndondi za rangi ya bluu.

Ni bango la kielimu kutoka Giraffe centre nchini Kenya lenye kichwa cha habari nikinukuu misitu yetu baadae yetu. Bango hili linatoa habari muhimu kuhusu misitu , umuhimu wake vitisho na jinsi ya kuitunza. Chini yake kuna maelezo, nikinukuu misitu ni eneo lililofunikwa na miti mingi, ina pendekezwa kuwa kila nchi iwe na angalau asilimia kumi ya eneo lake la ardi chini ya misitu.

Ni upana mrefu wa nje ya jengo unaoelekea kwenye mlango mwekundu upande wa kulia .Ukanda huu una nguzo nyeusi zinazounga paa la mbao au la bati likitoa kivuli na ulinzi dhidi ya hali ya hewa . Sakafu ya ukanda imefunikwa kwa vigai vyenye rangi ya kijivi au rangi ya kahawia.

Ni bango la elimu kuhusu Usimamizi wa taka hasa likilenga shule ya vitongoji. Bango limeandikwa kwa lugha ya kiingereza na linatoa habari muhimu kuhusu kupunguza, kutumia tena kuchakata taka. Kichwa kikuu kinasema nikinukuu " Usimamizi wa taka mashuleni na vitongojini vyetu". Chini yake kuna ujumbe muhimu, nikinukuu " Punguza, tumia tena na kata" . Kuna pia nembo za kuchakata.

Ni bango lenye ujumbe wa kukaribisha wa kanuni za tabia nzuri huku herufi za mwanzo za kila mstari zikifanyiza neno nikinukuu welcome . Bango limeninginizwa kwenye mlango wa ukuta wa mbao wenye rangi ya chungwa, ujumbe umeandikwa kwa kiingereza na bango ni karatasi nyeupe na kila herufi ya kwanza ya mstari lina rangi tofauti bluu, kahawia , njano, nyekundu, zambarau, kijani na bluu tena.

Ni mlango mrefu wa mbao unaonekana kuwa ya rangi ya asili kahawia iliyokolea. Kutokana na bango la form 1R, inaweza kuashiria kwamba ni mlango wa darasa.

Wanariadha wawili kwenye wimbo wa riadha mwanariadha mmoja amevalia fulana ya machungwa na kaptura nyeusi na ameinama kumsaidia mwanariadha mwingine aliyevaa fulana nyekundu na kitambaa cheusi cha kufunika macho. Mwanariadha aliyefunika macho amelala chini. Nyuma yao kuna ubao mkubwa wa machocheo wa unaonyesha maandishi nikinukuu mpya namba nne kwa moja hii inaashiria kuwa huenda ni mashindano ya riadha ya walemavu wa macho.

N i mwanariadha Samson Ochuka akifanya mazoezi ya kuruka mbali a ameangukia kwenye mchanga baada ya kuruka na mwili wake umenyooka huku akicheka inaweza kuwa ni uwanja wa riadha na kuna jukwaa la watazamaji nyuma yake.

Inaonyesha ubao mweupe ulioandika kwa mkono, maelezo ya hafla au mashindano ya kuogelea labda ya shule au chuo yanayofanyika nchini Kenya. Kutokana na tarehe inaonekana picha ilichukuliwa Machi, kumi na nne, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Ubao umegawanywa katika sehemu kadhaa zenye maelezo tofauti yanayohusiana na tukio la kuogelea

Ni kompyuta ya mezani iliyowekwa juu ya meza nyeupe kifuatilizi ni ya chapa ya Del na ina skrini nyeusi kabisa. Juu ya monita kuna kibandiko chenye namba NC5 kibodi nyeusi imewaka mbele ya monita, meza ina ukingo wa mbao wa rangi ya kahawia.

Duka kubwa ambayo inaonekana kuwa ya mbao yenye rangi ya kahawia na ina alama za vipimo kwa sentimita na milimita . Kwenye sehemu ya juu inaonekana kuandikwa nikinukuu za mboka au jina linalofanana na hilo ambalo linaezakuwa chapa yake, pia inaonekana kuwa na michoro wa duara au nusu duara inaogawanya katikati pembe.

Ni wachezaji wawili wa soka wakicheza uwanjani. Wote wawili wanatumia mipira maalum ya kutembea, kuwasaindia huku wakitumia mguu mmoja. Mmoja amevaa jezi ya kijani na mwingine jezi nyekundu. Hii inaonyesha kuwa ni aina ya michezo wa soka unaochezwa na watu wenye ulemavu wa mguu.

Ni ubao mweupe unaotumiwa kufundisha Kiswahil. Kichwa cha somo kinaandikwa' Ijumaa 14 Februari mwaka wa 2025.' Swali ndogo linaonekana kusema'herufi ndogo hutumika?' Chini yake kuna orodha ya herufi ndogo kuanzia /a/ hadi /z/ zikiwa zimepangwa kwa mistari. Mtaala wa rangi ya chuma umewekwa katikati ya ubao.

Ni mwanariadha wa Kenya anayehitaji kiti cha magurudumu akiwa kwenye uwanja wa riadha akijiendea au akiendeleza na mashindano. Ni mwanamke mwenye nywele fupi zilizosimama wima. Amevaa sare ya michezo yenye rangi nyeusi iliyoandikwa "Kenya" mbele kwa rutu nyekundu na nembo ya Nike. Anaonekana kuwa na nguvu ya kujiaminia. Amevaa glavu za michezo mikononi mwake kwa ajili ya kushika magurudumu.